Mwanamke mmoja mama ambaye ameshika mtoto akiwa anapewa chanjo na daktari. Huyu daktari ambaye amesimama kando yake akipea chanjo huyu mtoto kupitia mguu yake kutumia sindano.

Mwanamke mmoja ambaye ako pale amekaa kwa kiti ili apewe chanjo na daktari. Daktari akiwa amesimama pale kando yake ameshika sindano ili aweze kupea huyo msichana chanjo. Pale kando tena kuna watu ambao wameketi wakipewa chanjo.

Dawa hizi zikiwepo katika chupa ikiwa ni dawa nne, zote zikiwa rangi tofauti tofauti na humo ndani kuna dawa, hasa huwa inatumika ili kuzuia magonjwa na tena kumpee afya nzuri.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati yake nyeusi, akiwa pale anajaribu kuzima moto akitumia maji. Pale kuna moto ambao ulikuwa ukimmulika pale, huyu mama anajaribu kuzima moto.

Watu ambao ni wawili wakiwa katikati ya maji wakiwa wanavuka wakiwa wamebeba mwingine. Kando yake tena kuna watu wamesimama pale wakiwa wanaangalia huenda wakingonja ili awamu yao iweze kuwafikia.

Wanafunzi hawa wakiwa wamevaa sare zinazofanana wao wakiwa katika dawati wamekaa wawili. Mbele yake kuna mwanafunzi mmoja alafu kando kuna mwalimu ambaye amesimama.

Hapa Kuna mama msichana moja ambaye ako pale labda na daktari akiwa ameshika sindano huyu mtoto anataka kufanyiwa chanjo wakati katika mkono yake ya juu idadi.

Mwanamke moja akiwa amelaswa pale kitanda kama amefungua mdomo wake kando yake kuna daktari ambao wamesimama kando yake hili wweze kumsaidia kua na ama kumtibu huyo msichana.

Dawa hizi zikiwemo katika meza. Kuna dawa iliyoko katika chupa hii alafu kuna sindano mbili, zikiwa tayari ili kuwapea watu chanjo.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama katikati ya shamba, kama amevaa koti yake. Yeye amebeba mzigo nyuma yake kama anavyo hakikisha kuwa akiwa katikati ya shamba kutoanisha uchafu ama miradhi.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu ameketi pale kwa kiti nyekundu. Akiwa amefunga kofia lake amekuja ili apewe chanjo na daktari kwenye mikono yake.

Wanaume watatu wakiwa pale. Wawili wakiwa daktari. Alafu kuna mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Katikati yake anapima huyu mwanaume mwenye ameketi kwenye kiti hewa yake akitumia teknolojia ya kisasa.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti kama ameshika mtoto huenda ametoka kumzaa huyu mtoto, ameshika mtoto ambaye amefunika huyo mtoto na leso lake nyeupe.

Hawa wasichana wawili mmoja akiwa ameketi pale mwingine akiwa amesimama ili kuwafunza wasichana. Mbele yao kuna kibao ambayo rangi yake nyeusi ambayo kuna maandishi. Huenda ni ya mwalimu ama wanafunzi anao tumia kuelimisha hawa.

Kumekuwa na mporomoko wa nyumba .Hawa wafanyikazi wanaume ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wanatoa ama kuhakikisha kuwa watu waliyekuwa ndani waweze kusaidiwa.

Vitu ambazo ama ni tamaduni ambazo zimepangwa pale. Wameweka leso ya rangi nyekundu alafu juu wameweka leso ya rangi nyeusi akiwa amezipanga vitu. Alafu pale kuna mtu pale amesimama kando yake.

Baba moja ambaye anafaa koti lake nyekundu akiwa yeye anauza dawa ya vienyeji , alfu pale kuna mwanaume mwengine aliye kwenye bikibiki anauliswa na yule baba jinzi ya kutumia hizi dawa.

Hapa ni daraja ambayo kumekauka , kuna mti mmoja ambaye iko katikati imekauka alafu hapa kuna mawe ,hapa inaonyesha kuwa imekuwa muda kukinyesha hapa ama kukiwa na mvua.

Kwa meza kuna dawa alafu kuna chupa ya dawa na sindano alafu pale tena kuna karatasi, hizi ni dawa ambazo haswa huwa wanapea chanjo watoto waliyo miaka kumi na kuenda chini.

Hapa ni chupa ambalo linatoa moshi. Hii ni vitu ambavyo vifaa ambavyo haswa watu wa kitamaduni ama wazee wa kitambo hutumika ili waweze hasa huwa wanaita uchawi inayofanyika pale kijiji.

Chupa hizi zikiwa mingi zimeekwa pale alafu kando yake kuna sindano. Hizi ni chupa ambazo unatoa dawa alafu uweze kua unapea chanjo watoto ili waweze kuzuia magonjwa.

Hii ni lori, Lori hii ni rangi ya nyekundu gari hili haswa huwa inabeba vitu ambazo huwa ni hatari sana huenda ikipata ajali inaeza umiza watu ama kuleta ajali kubwa.

Chupa hizi ziliekwa madawa ambazo zimepanga laini, hizi ni dawa ambazo haswa huwa wanapea Ng'ombe ili waweze kuwa na afya nzuri ,ngozi nzuri na waweza kuwa na maziwa inayofaa.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi pale kwa kiti akiangalia juu akiwa amefungua mdomoni mwake. Kando yake kuna daktari ambaye amevaa sare zake akiwa anasaidia ama kutibu mgonjwa aliyepo meno.

Hapa ni darasa ambapo mwalimu amesimama pale mbele ya wanafunzi ili kuwaelimisha na kuwafunza wale watoto wanafunzi. Wanafunzi wameketi kwenye viti zao kila mmoja wao akiwa ameshika karatasi ya rangi nyeupe.

Hapa kuna mama mmoja akiwa amekaa pale na mtoto ambayea metoka kumzaaa kando yake, kuna viongozi ikiongozwa na mama ambao wamekuja kutemebela huyu mama katika hospitali.

Kuwa na uporomoko wa nyumba. Nyumba hii ni imeporomoka, inaweza kuwa imeleta ajali. Watu wengi, na tena kuna maofisa wamekuja kushuhudia kile ambacho kimetendeka hapo. Watu wanaweza kuwa pia wameumia huko ndani.

Mwanamke mmoja ambaye ameenda pale hospitali amekaa katika kiti lake nyekundu. Kando yake kuna daktari, huenda huyu msichana amekua na tatizo la maskio ndio kwa maana daktari ameweza kumwangalia tatizo hilo.

Watu hawa wakiwa katika meli, wakiwa ndani ya meli wakitembea. Huenda wanavuka haya maji manake kumekuwa na mafuriko ya maji ambayo yamesababisha ajali na kuharibu mali za watu.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi, akiwa pale anatoa, ameshika chupa iliopo damu. Yeye ameshika sindano akitoa dawa kutoka hiyo chupa kando yake pia kuna watu wale wamesimama.

Watoto wawili wameonyeshwa pale wakiwa mtoto mmoja akiwa amepata vidonda. Huyu ameketi pale akiwa amepata vidonda ,vidonda kwa mkono yake na miguu zake. Hii huenda ni sababu ya kutopewa chanjo bado akiwa mdogo ili angeweza kuzuia vidonda hivi.

Hizi ni dawa iliyokuwa katika chupa mbili kwa rangi yake nyeupe, alafu kando yake kuna tembe ambayo inamezwa. Hizi ni dawa hasa huwa inatumiwa na watu ili kupungua mwilini maumivu.

Hizi ni dawa za kulevya zikiwemo kwa rangi tofauti tofauti na kwa mbali tofauti tofauti kuna mtu mmoja mwanaume ameshika, hizi ni dawa ambazo huwa inakuanga hilali katika nchi hii.

Mwanamke mmoja ambaye huenda ni daktari ni kama ameshika mtoto. Huyu ni kama anaelimisha mama ya huyu mtoto jinsi ambavyo anafaa kuchunga ili mtoto asiugue maradhi.

Watoto hawa kuna moja ameinama msichana akiosha mkono hili mwingine akiwa amefungulia maji hili aweze kuosha, pale kuna gari imesimama alafu pale mbele kuna watu wameketi.

Hapa kuna wanawake wawili ambao wamevaa shati lao nyekundu, wote wamesimama mbeke ya gari. Hii gari inaweza kuwa ya kufanya kazi. Wote wakiwa tayari kuwachanja watoto ama wamebeba dawa ambayo inawachanja watoto wa jamii.

Kuna daktari mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe. Yeye amesimama katikati ya vitanda hapa hospitali. Yeye akiwa maybe labda anapitia kuangalia kama vitu ziko sawa. Nyuma yake kuna mashine ambayo hutumika pale hospitali.

Dawa hizi ikiwa mtu anatoa dawa kutoka ya chupa kuweka mkono, huenda yeye anataka kuimeza hizo dawa, yeye ametoa dawa mbili ili aweze kuimeza ili kuweza kupungua maumivu mwilini.

Jumba hili ni jumba ambayo inaitwangwa ambyulensi . Pale katikati kuna kitanda ambayo wametandika kutumia leso yao nyeupe. Halafu pale kona gari moja limesimama kwa rangi yake nyeupe.

Wanafunzi ambao wamekaa pale wakipanga laini, kila mwanafunzi akiwa na chupa lake, alafu kando kuna mama mmoja ama pia inaweza kua ni mwalimu akiwa anawaangalia. Watoto hawa wamepanga laini ili waweze kuchita maji ya kunywa.

Chupa hili moja ambaye iko na kifuniko ya rangi nyekundu ikiwa imewekwa pale ambaye kuna maandishi mbele yake imeandikwa polio huwa hii watu inawachanja watoto waliyo na miaka kumi kurudi chini hili kuzuia maradhi za badaye.

Mwanaume mmoja amevaa shati lake nyeupe. Alafu yeye amekuwa akiwa katika soko ama duka la dawa akiwa anazipanga dawa kwa rodha ili aweze kuuza ama mwuuzaji akuje aweze kuchukua kile ambacho anaitaji.

Chupa hili ikiwa ni chupa la dawa ambayo pale wameweka katika meza, hii ni dawa ambazo mtu huwa anakunywa anapo amepoteza damu mwilini ama mwili yake damu yake mwili ni kidogo.

Hapa ni choo ya jamii, mbele yao kuna wanaume wawili, alafu hapa kuna choo ambayo ukitaka kusaidia unaenda pale unalipia alafu unaingia. Wanaume hawa kuna mmoja ambaye anaelimisha mwengine.

Mama mmoja akiwa ameketi pale kama ameshika mtoto mchanga. Alafu kando kuna daktari akiwa anapea chanjo kupitia mkono. Kando yake tena kuna watu wamesimama wakiwa wanaangalia kile kilichotendeka.

Wanawake hawa wawili, kuna mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti huenda ni mjamzito. Alafu kuna mwingine pale ameinama, kama amevaa gloves huenda ako tayari, kusaidia yule msichana mjamzito.

Mwanamke moja ambaye amesimama pale katikati ya watoto wawili. Pale kuna mtoto halafu mbele yake tena kuna mtoto. Hao ni watoto ambao wamezaliwa wakiwa na kilo ndogo ambazo bado haijafika.

Mwanamke mgonjwa ambaye amekaa pale kwa kiti kama ameangalia juu amefungua mdomo lake. Halafu kando yake kuna daktari ambaye amevaa sare yake nyeupe amesimama pale ili kuangalia tatizo.

Wanawake hawa wawili, mmoja kama ameshika mtoto na ameketi kwa kitanda alafu mwingine ni kama ameleta zawadi kumletea huyu mama ambaye ametoka kuzaa ,amemletea leso tofauti tofauti.

Maandishi haya ni hasa orodha ambayo mtu anayofwatilia wakati ambapo anataka kutumia dawa za kienyeji za Masai. Pale imekuonyesha hilo orodha alafu tena vile ambavyo unaweza zipata.

Hapa ni choo, ambayo pale kuna maandishi imeandikwa public toilet ,alafu kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye anaingia. Pale tena kuna bendera ama kuna mwavuli pale, hapa kuna nyasi ambazo zimekatwa kuvutia.

Chupa hili kwa rangi yake nyekundu, ikiwa mbele yake kuna maandishi. Hii ni dawa ambazo hasa watu hukunywa ili waweze kuongeza damu mwilini na wakuwe tena na ngozi mzuri na tena afya nzuri.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama mbele ya hiyo chupa akiwa anaosha mkono, kando yake kuna mtoto mdogo ambaye anasimama akingoja ifike wamu wake ,tena kuna watu ambao wameketi.

Wanaume wawili, wote wamevaa sare zinazofanana yenye nyekundu, wote kuna mmoja ameinama hapa akiwa amebeba mtungi kwa mgongo, halafu kuna pale akiwa anasafisha ndani.

Mama mmoja hapa akiwa amemleta mtoto wake mdogo ili apewe chanjo. Kando yake ameinama daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe ikiwa anampea hii mtoto chanjo kupitia mkono.

Vitu hasa ni za kitamanduni ambazo mbele yake kuna mwanamke mmoja ameketi. Hapa ameweka vitu zake chini ili aweze kuuza pale sokoni. Ameweka kwa rangi nzuri inayovutia.

Mwanamke mmoja ambaye amelazwa pale kama ameangalia juu. Kando yake kuna daktari wawili. Huyu mwanamke huenda amekuwa na tatizo la meno na wale madaktari wamefungua ili waweze kuona hilo tatizo.

Kwa hii kuna dawa alafu kuna sindano. Uenda kuna daktari ambaye ameipanga hizi madawa ili apeleke awape chanjo watu. Ili akiwa amepanga vitu vyake akiwa tayari kuenda kuchanja watu.

Mwanamke moja ambaye amekaa pale kwa kiti. Kando yake kuna daktari ambaye anampea chanjo huyu mwanamke. Hapa kwa meza tena kuna mifuko ya dawa ambayo iko pale.

Wanawake hawa ambao ni kima mama wakicaa nguo zao za kitenge, wote wamevaa koti inayofanana ni ya kazi yao, kuna moja wao anawaelimisha.

Hawa ni watu ambao wako hapo katika hospitali ile pale kuna wanaume wawili ambao wamevaa sare zao nyekundu katika kuna mwanamke mmoja ambaye huwenda ni daktari akiwa amevaa shati lake nyeupe.

Mama mmoja akiwa ameleta mtoto wake mdogo ili apewe chanjo na daktari. Daktari pale akiwa anapea chanjo mtoto kupitia mdomo. Kando yake tena kuna kina mama wengine wameleta watoto wao ili waweze kupewa chanjo.

Hizi ni dawa ambazo mara kwa mara unaweza kutumia ili uomgeze nguvu katika mwili, tena inasaidia kuondoa magonjwa mbali mbali iliyoko mwilini, tena hii dawa inaweza kusaidia kuepuka magonjwa ya baadae.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi pale ili apewe chanjo na daktari. Yeye ameketi kwenye kiti alafu daktari nayo ameinama ili aweze kumpea chanjo kutumia sindano kwenye mikono mwake.

Mwanamke moja, mwislamu ambaye amevaa gauni lake nyeusi akiwa amesimama katikati ya ardhi ambayo imekauka. Kando yake tena kuna mti ambazo zimekauka, huenda hapa kumechukua muda kukinyesha.

Mama moja amepeleka mtoto wake, ameshika mtoto wake halafu hapa kuna daktari. Hawa wanataka daktari akitaka kumpea chanjo huyo mtoto. Pale tena kuna daktari mwingine anataka kumsaidia, nyuma yake kuna laini ambao mama ambao wamekuja na watoto wao ili kupewa chanjo.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi pale chini kama amevaa suti lake nyeusi kando hapa kuna leso ya rangi nyekundu. Hapo chini ameweka vifaa tofauti tofauti ili aweze...

Mtu mmoja ametoanisha dawa kutoka hii konteina, yeye ametoa dawa lake moja ili aweze kumeza na anaweza kuwa anataka kuimeza ama anatoa hii dawa ili kutoa kama kuelimisha watu.

Hapa watu wamekaa katika viti wakiwa wamemzunguka mwanamke moja ambaye amevaa nguo ya hospitali. Huenda yeye ndo mwalimu ikiwa anawaelimisha hawa.

Picha hili ni picha ambapo tunaonyeshwa kuna maji mingi ambayo imejaa katika barabara. Hapo kando kuna mwanaume moja akijaribu kuskuma pikipiki yake. Kando yake tena kuna gari kwa rangi yake nyeupe ikipita.

Hii ni dawa ambayo haswa wanapea watoto walio na miaka na kuenda chini hii dawa hasa anapea ili kuzuia mtoto asipate magonjwa ya badaye hizi naye anampea mtoto ili akuwe na nguvu na tena afya nzuri.

Hizi ni dawa ambazo pale kuna sindano na kuna dawa ambazo za kumeza. Hizi dawa zikiwa zimewekwa katika leso nyekundu. Hizi ni dawa ambazo hasa huwa ni ya kupewa chanjo wanawake.

Mwanaume mmoja akiwa anakimbia baada ya kutokana kwa nyuki. Yeye anakimbia akiwa anaelekea msitu pale. Hizi nyuki huenda ikipata huyu kijana itamharibu ama itaua.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake akiwa pale kwa chumba ,yeye akiwa anasafisha viti ambazo hasa wagonjwa huwa wanakuja wanakaa pale wakiwa wanaangaliliwa shida za meno.

Daktari moja mwanamke ambaye amevaa nguo zake za kazi akiwa pale ameshika mtoto ambaye ni mtoto ametoka kuzaliwa. Yeye daktari amevaa miwani machoni yake.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amekaa pale amelazwa alafu mbele yake kuna daktari ambaye anasaidia. Huyu mama anasaidiwa aingia pale mashinini pale ili apimwe. Inaweza kuwa alikuwa anataka kuangaliliwa kilo ama tatizo.

Wanawake hawa wawili wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana kama wanapima kitu maanake wamewekelea mikononi mwao pale juu kuonyesha kuna kitu ambayo wanapima.

Mama mmoja mwanamke akiwa ameleta mtoto wake hospitali ili apewe chanjo, ameshika mtoto wake kwa mkono alafu kuna daktari ameinama pale akiwa anapea mtoto chanjo kupitia mkono yake.

Mwanamke mslamu ambaye ameleta mtoto wake katika hospitali, ameshika mtoto wake. Alafu kando yake kuna daktari mmoja ambaye anapea mtoto wake chanjo kupitia mguu wa huyo mtoto.

Mwanamke mmoja amelala pale kwa kitanda kama ameangalia juu, kando yake kuna daktari wawili ,wakiwa wanaangalia huenda huyu mgonjwa amekuwa na tatizo la meno sababu amekuja ili aweze kutibiwa.

Mwanaume mmoja hapa akiwa ameketi ili apewe chanjo na daktari, hapa ameketi ilihali daktari amesimama kando yake, akiwa anatafuta sindano ili aweza kupea chanjo huyu mwanaume.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekaa pale kama ameangalia juu halafu kando yake kuna daktari huyu anaeza kuwa na shida ya meno, Daktari pale anamwangalia amefungua mdomo ya huyo mama ili angalie tatizo la meno ni lipi.

Watu Ambao wamekaa kwa laini, wote wakiwa wameshika karatasi ilioko na maandishi hiyo karatasi. Alafu hapo chini Kuna vifaa ambavyo imewekwa kwa laini. Alafu hapa tena Kuna msichana moja amesimama kando ya hiyo picha.

Hapa kuna wasichana wawili, mmoja ikiwa na daktari amekaa nyuma yake alafu mmoja ambaye ni mgonjwa amekaa hapa wakiwa akiwa hospitali wanasaidiwa kile tatizo.

Kuna baba mmoja ambaye ametoa koti lake akaeka kwa kiti moja alafu kiti ingine ameikalia. Alafu kuna daktari mmoja ambaye ameshika huyu daktari mkono ili apewe chanjo kupitia mkono.

Hizi ni vitu vya kidamaduni ya aina aina, pale wameweka katika hiyo chupa kuna karatasi ya rangi yake nyeusi pia ikiwa pale hizi ni vitu haswa watu wa kijamii huwa wanaitumia.

Karatasi hili likiwa mbele yake imeandikwa maandishi. Hapa ni inakuonyesha orodha ambayo mtu anafaa kufwatilia wakati ambapo anataka kutumia dawa hiyo.

Hapa ni kwa maziwa ambapo kuna mitungi mingi, kuna viongozi wawili na kuna mzungu, wanaenda pale kufungua ikwa hao ndio wametoka kutengeneza hii nyumba kuweza kupata maji, alafu nyuma kuna watu wamekuja kusapoti.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale ili aweze kupewa chanjo. kando yake kuna daktari ambaye ameshika sindano akiwa anapea chanjo huyo mwanamke. Pale kuna watu wamekuja kwa wingi wakiwa kwa laini.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti. Alafu kando yake kuna daktari huenda anamtengeneza nywele. Kando yake kuna watu wengi ambao wameketi wakiwa wanashuhudiwa.

Kijana mmoja akiwa amesimama pale kando ya nyumba ambayo iliboromoka hii nyuma kuboromoka inaweza sababisha ajali kwa kuua watu ama tena inaeza haribu mali za watu iliyoko pale ndani.

Wanawake wawili, daktari, wote wamevaa koti lao nyeupe wakiwa pale wamekaa kando ya hiyo mama. Kuna mwanamme daktari moja amelazwa pale akiwa anaangaliliwa tatizo ya meno yake.

Chupa hizi hasa ni chupa ambazo hua ziko na dawa ndani. Dawa ambazo huwa wanapea chanjo watoto. Hii dawa ambazo hua wanapea ili kuzuia maradhi za badaaye na tena kupea afya mzuri.

Chupa moja kwa rangi yake nyekundu ikiwa pale kwa meza ikiwa wametoa kuna dawa. Hii ni chupa ambazo hasa huwa inawekwa dawa ndani. Dawa ambazo watu wagonjwa huwa wanatumia ili waweze kupungua maumivu mwili.

Choo hii moja ambayo iliyo na mlango mbili alafu hiyo mlango ikiwa imefungwa .Kando yake kuchua ama mahali pa kuosha mkono baada ya kutoka vyoo.

Wanawake wawili mmoja akiwa ameshika mtungi na amevaa shati lake nyeupe. Kando yake kuna mama mmoja ambaye anmsaidia kutoa maji. Pale kando ni shamba la, kuna shamba la maembe.

Hapa kuna mama mmoja amabye ameshika mtoto ametoka kuzaliwa , huyu mama amekaa kwa kitanda akiwa ameshika mtoto wake, huenda huyu mama ametoka oparesheni ya kumzalisha huyu mtoto wake.

Watoto hawa watau. Moja yake ikiwa ni msichana halafu ameishika mtungi wakiwa wameingia katikati maji chafu huenda hao watoto ni chokoraa wa kuchota maji haya machafu. Mwengine pale mdogo amesimama pale nyuma yao.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi na ameweka simu yake hapa kwa paja akiwa pale katika nyumbani ama katika hospitali akitandika hiyo kitanda. Ametumia leso ya nyeupe.

Mwanaume mmoja ambao amevaa koti lake nyekundu ,akiwa katika chumbani ,ameinama huku akipanga vitu kueka iyo box yake huenda ni dawa za kienyeji.

Hapa kumenyesha sana ambako kumekuwa na maji mingi imejaa katika barabara pale kuna gari moja ambayo inapita, maji haya ikijaribu kupita pale tena kuna miti iliyopo katikati ya barabara.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama pale kama amevaa koti lake alafu ameshika mitungu mbili pale akiwa katikati ya chumba iliyokuwa na mashine ama teknolojia ya kisasa.

Dawa hizi za aina aina zikiwemo katika meza. Hizi ni dawa ambazo haswa ziko kwa chupa na zingine ni za kumeza. Hizi ni dawa ambazo huwa inakunywa na mtu aliye mgonjwa ili kuzuia maumivu mwilini.

Mwanamke moja ambaye ameketi pale kwa kiti akiwa amejifunika kwa leso lake nyeupe. Ameshika dawa mbili iliyo na mtungi ama chupa mbili kwa mkononi mwake. Huwa anaeleza ama anaelimisha kuhusu hizo dawa.

Dawa hizo zilizoko kwenye boxi tatu alafu ameeka dawa hizo kwa meza. Hizi ni dawa ambazo hasa huwa watu wagonjwa huwa wanakula ili kuongeza nguvu mwilini mwao na wakuwe na ngozi nzuri na tena kuzuia maradhi.

Hii ni chupa la dawa. Hii ni chupa ambalo linauzwa kwenye duka la dawa ama iko dispensari ama iko hospitali. Hii ni dawa ambalo watoto wadogo wa miaka miwili na nyuma hutumiwa ama hukula ili wasiwe wamesababishwa na magonjwa ila ama kuzoea magonjwa ya hapa na hapa.

Inaonyesha baba mmoja mweusi amevaa shati nyekundu amekaa kwa kiti. Huyu baba ama mzazi ama mweupe amekaa ameenda kuangalia mtoto wake ambaye amezaliwa bado ako pale hospitali. Huyu baba ameshika mtoto wake ambaye bado haijamtosha kutoka kweneye pale hospitali.

Watoto wawili wamezaliwa, hawa watoto wote wamefungwa na leso mweupe. Hao watoto wameshikwa na wamama wawili madaktari. Hawa wamesaidiwa hawa ni watoto wa mama mmoja, hawa watoto wametoka kuzaliwa na mama mmoja anasaidiwa na madaktari kumletea hawa watoto wake.

Ni mama ametoka kuzaa akiwa na mtoto wake mdogo. Huyu mama amefurahi na amelala kwa kitanda. Huyu mama ametoka kushughulikiwa na madakitari ili akaweze kupata mtoto wake mwanamke ama mwanaume ama mke. Huyu mama amevaa sare ya hosipitali inaonyesha kua ametoka kusaidiwa na madakitari.

Linaonyesha nyumba ambalo limechomeka. Hapa nyumba imechomeka kabisa na hakuweza kupata usaidizi yeyote ili isichomeke. Huenda mali iliyokuwa ndani ya hii nyumba imechomeka ama watu waliokuwa ndani wamekufa kwa sababu ya hii moto. Hii inaonyesha kuwa imekuwa moto kubwa ambalo haijapata msaada wowote.

Wanaume wawili wametoka, wote wamevaa leso. Mwingine amevaa leso ya mweupe. Hao wametoka kuangalia hili ng'ombe. Hii ng'ombe imelala maana imekufa kwenye nchi iliyo na kiangazi mingi.

Picha linaonyesha msichana mmoja ama mwanamke mmoja amevaa sare. Amevaa yake leso ama ya nyeupe. Huyu mwanamke ako anapima kwa sindano dawa ambalo linahitajika ili kupea watoto ama kuhudumia maugonjwa. Alafu pale kuna watu wamekaa wakingoja ama wanaelekea.

Hii ni dawa ambalo humeza. Hizi ni dawa nne ya rangi ya nyeupe. Hii dawa huwa inamezwa na mtu ambaye aliyeugua ama ambaye anaumwa na tumbo. Hii dawa hununuliwa kwenye duka ya madawa ama unaweza enda hospitali ama dispensari upewe dawa haya.

Hapa kuna watu wanaume ambao wamevaa koti meupe. Alafu mbele yake kuna wanaume watatu. Alafu mmoja amesimama karibu na tank ya maji. Huyu anaweza kuwa ni kiongozi wao anawaelezea ama ni mwalimu wao anaelezea jinsi ya kufanya kazi na jinsi ya kutumia hii maji. Yeye ndio mkubwa ama ni mwalimu wao anawaambia ama anawaelezea jinsi ya kufanya kazi.

Wanaume wawili wanakimbia. Wanaume kwa sababu kuna inzi, hizi inzi ama nyuki, nyuki imetoka kwa nyumba lao inawakimbiza hizi nyuki ikiwapata watakula hawa watu ama wataumiza hawa watu na wanaeza kufa ama wanaeza kuwa wagonjwa. Hawa wanakimbia ili wasipatwe na haya nyuki.

Picha inaonyesha kuwa kumenyesha na kunyesha huu imeleta maji mengi kwa barabara, hadi magari inaweza kuwa hawawezi ama wamekusa nguvu kuendelea kuenda. Maji haya inaweza haribu mali ya watu, mengine hata inaharibu haya magari kwenye barabara. Maji haya inaweza haribu barabara kuleta mashimo mashimo inazoleta ajali.

Mwanamke na mwanaume mweusi mwanaume mweupe. Huyo mwanaume huenda ametoka kwa nchi zingine za majuu. Wao wanapiga picha mbele ya duka yao wanayotumia. Alafu huko kuna gari meupe imesimama. Alafu kando yake kuna watu wamesimama kando wakingoja kuhudumiwa ama wanaangalia kile kinachoendelea.

Hii ni chupa la dawa. Hii chupa inaonyesha dawa ambalo linahitajika kwa mwili. Hii ni dawa ambalo mtu unakula ili kuzuia magonjwa baadae ama ili maumivu iendee chini ama ipotee uliokua unapitia kwa mwili yako.

Hii ni dawa ya chanjo ya watoto, hii ni dawa ambayo unaweza pata kwenye duka la madawa ama dispensary ama hospitali yeyote. Unaenda unapewa ama unanunua ili kuweza kuchanja mtoto wako aliye na miaka kumi na nne kurudi nyuma.

Chumba la upasuaji. Hapa kuna mwanamke na mwanaume ambaye ameangalia juu ameumia na mkono. Huyu ameweza kutuonyesha mdawa ambalo limetoka kwa mguu lake. Alafu pale tena kuna mwanamke ambao amelala wakiangalia juu ambaye wako kwa dawa. Pale kuna madaktari wako wanahudumia wagonjwa wengine.

Mama ama mwanaume amekuwa mgonjwa. Amekuwa mgonjwa, ameenda hospitali. Huyu daktari amevaa gloves ili kumsaidia kuhudumia huyu mama. Huyu amekuwa na maugonjwa kwenye mwili yake.

Hii picha inaonyesha mtoto akiwa hospitali na mama anayesaidia mtoto, huyu Mmoja kijana na mama amemfunga mdomo na ameandika.

Ni mama moja amefunga nywele amekaa kwa kiti alafu mbele yake kuna daktari. Mama amezeeka. Huyo mama anamsaidia kutoa damu kwa mkono yake huyu mama. Mama anampea dawa huyo mama mwenye amekaa.

Mama amefurahi kuiona maji. Inaweza kuwa serikali ama kaunti imemtengenezea mama maji kuja kwenye sehemu yao ama mahali wanapoishi. Hayo ni maji safi yanayokuja kwa nguvu kupitia baisikeli. Mama anaosha mkono akiwa anafurahi. Inaweza kuwa wakati muhimu ameipata maji aliyokuwa amengoja ama yamepitia mashida za wanaweza kuipata maji yanayoweza kutumia kwa mahitaji yao.

Hapa inaonyesha daktari mmoja ama anayefanya research hapa inaonyesha ye ako peke yake pale kwa laboratory akiwa anafanya research ambazo kitu kinachoendelea. Inaeza kuwa ni mgonjwa anataka kuambiwa kile anachoombwa. Yeye ameenda kuangalia sababu inaweza kuwa ni gani.

Chumba hii ni chumba la watoto ambalo wametoka kuzaliwa au watato bado wako na kilo kidogo. Alafu hawa kuna madaktari ambao wanapea machonjo hao watoto wakiwa pale kwa chumba ili wasipate maugonjwa tofauti tofauti ama kilo zao iongezeke na tena waweze kupata chakula kupitia hiyo kifaa ya kijani.

Inaonyesha mtoto na mama, mama amepeleka mtoto kwenye hospitali ama duka la dawa ama utali ili kupewa chanjo inayotakikana. Huyu ni mtoto wa miaka kama mbili. Anaenda kupewa chanjo ili kuzuia magonjwa ya baadae.

Hapa ni jukua ambalo viongizi wamekalia mamesa na viti. Viongozi wanaikaa wakielezea ama wakisaidia wahudumiaji. Hapa kuna baba mmoja ameshikilia kalamu na kitabu akiangalia majina ama maneno ambayo huyo mama mbele yake anahitaji. Alafu hapa kuna laini wakingoja wakihudumiwa.

Madawa haya ni ya watoto walio na miaka moja na kurudi nyuma. Madawa haya huwa unapewa kuchanja watoto wadogo, ili waweze wasipate magonjwa wakiwa bado wadogo. Haya magonjwa huwa unaenda hospitali ama dispensari, mtoto wako inachanjwa, ikiwa mtoto ameenda na mama ili aweze kupimwa na aweze chanjo inayotakikana.

Huenda ni mtoto anachanjwa. Hapa kuna mama ameshika mtoto wake. Huyu mama ameshika mtoto wake kwa mkono alafu mbele yake kuna mbaba ambaye amevaa sare za kazi anayechanja huyu mtoto. Na pale kuna wafanyakazi wenzake wanamsaidia kupiga picha ama wanaelezea jinsi ya kuchanja mtoto.

Chupa hili liko na dawa ya mtoto. Hii chupa inatumiwa kuchanja watoto wadogo ili wasipate maugonjwa hapo mbeleni. Hii dawa hutumiwa kuwachanja watoto walio na miaka moja na kurudi nyuma. Hii dawa huwa inatumiwa baada ya mwezi mbili kwa watoto

Mwanamke aliye kwenye hospitali ama ameenda kuhudumiwa. Huyu mwanamke anadungwa sindano na mhudumiaji hapa kwa mkono. Huyu ameshikilia tena karatasi yake meupe kwenye mahali ameika. Alafu wako wengi wanahudumiwa. Wako wamepanga laini, wengine wanahudumiwa na daktari tofauti tofauti.

Duka la madawa. Hii ni dawa ambalo liko linataka kuuzwa Ili kusaidia kama mtu ni mgonjwa na pia ngombe, kama ngombe ni magonjwa, haya ni madawa ambayo yanauzwa kununua hili hupeleke nyumbani Ili kukusaidia

Picha inaonyesha mikono, hii mikono iliyo na bofu anaeza kuwa ni mtu ambaye anataka kuoga ama anavua nguo ama anaosha nyumba, huyu ameonyesha bofu ambalo anatumia sabuni iliyo imejaa omo.

Huenda kuna ajali imefanyika hapa. Kuna lori ya mafuta na lori ambalo ilikuwa inabeba watu limechomeka. Hawa ni watu ambao walikuwa wanasafiri wakenda mahali. Alafu kando ya hii makari kuna watu wamekaa wamekuja kuangalia kile kilichotokea. Kuna watu wameumia na gari lenyewe limechomeka vibaya.

Picha hili inaonyesha kuwa kulinyesha sana zaidi hadi maji ikateremka ama maji ikajaa kwenye hospitali. Haya maji yanaweza kuharibu vitu, bidhaa za nyumba ama hata kuharibu nyumba yenyewe ya hospitali. Haya maji inaonekana kuwa imenyesha sana hadi ikaingia ndani ya hospitali ama kuingia kwenye kulikuwa hapa kulikuwa na chumba ndogo ya hospitali, hii maji yamekuwa mengi na ni

Mwanamme Mmoja ameketi pale ama ameinama akiangalia vitu zake, hapa huyu mwanaume ambaye nywele yake amejifunga vitu zake, Huyu anaweza kuwa ni mchawi ama anatengeneza madawa ya kienyeji, huyu ameikatakata miti hili atengeneze madawa zake za kienyeji hili akawauzie watu

Hapa ni hospitali ama duka la madawa hapa kuna mama mmoja ambaye ameshikiwa mkono na daktari huyu mama anapimwa ameekelewa madawa tofauti tofauti alafu huyu daktari amemshika mkono yeye ili apime dawa kama kuna damu ambayo anapeana. Huyu mama anasaidiwa na daktari ambalo ameekelewa mashinga.

Daktari wa ng'ombe huyu ako ameshikilia ng'ombe mwingine ameeka kichanjo ili kuchanja ng'ombe. Hii ng'ombe inaeza kuwa inamsaidia ili asipate magonjwa tofauti tofauti ama ili apate afya nzuri inahitajikana. Ng'ombe akiwa na afya nzuri, maziwa nzuri inapatikana na pia mwili ya hii ng'ombe itakuwa ni sawa.

Yuyu ni mwongozi au mwalimu wao anaye kuwa amevaa suti. Huyu anawasaidia ama anafunzwa watoto wake ama watu jinzi ya kuhifanya . Yeye ameshikilia chupa akiwa ako na baibu anawaonesha vile kitu anfanywa.

Hospitali, hapa ni hospitali huyu mama kuna mama amekaa kwenye kitanda alafu mbele yake kuna madaktari wawili, mmoja mwanaume mwengine mwanamke. Mwanaume daktari anamsaidia huyu mama kuangalia meno huenda huyu mama anaumwa na meno. Huyu ameshikilia ama amefungua mdomo ya yule anayehudumiwa.

Kwa picha, ni mama na msichana, huyu mama mama, huyu mama mwingine amevaa anaezakuwa kotini daktari amabaye anamsaidia huyu mama kumwelezea vitu vinavyo hitajika, hawa wamekaaa kwenye kitanda pale Kona. Halafu hapa mbele kuna televisheni, na huko Kuna nguo imeekwa kwa ndoo. Huyu mama amevaa sare, ameshikilia kitabu akimwonyesha jinsi ya aina aina.

Baba mmoja ama mwanaume ambaye ndo ambaye amevaa nguo ya kimaasai. Naye pia huyu kaka amefunga mdomo yake. Huyu baba ako kwenye hosipitali maana kuna mwananamke amesimama kando yake anamdunga yeye na sindano. Hiyo anadungwa mkono hapa juu, huenda ni mgonjwa.

Picha hili linatuonyesha ni duka la madawa la tofauti tofauti hii ni duka la kuuza madawa tena hapo chini kuna decoration tofauti tofauti unaoweza kununua ili kuiweka nyumba yako ipendeze.

Picha inaonyesha nyumba moja ya maasai ya nyasi raundi iliyo kimoja katikati ya ardhi. Nyumba yenyewe haina mtu ama nyumba lenyewe halina wanyama yeyote. Alafu mbele kuna mtungi alafu kuna tena leso moja.

Inaonyesha mama anasaidiwa na daktari, wamama watatu wamevaa shati nyeupe. Huyo mama anasaidiwa kuangaliliwa maskio. Wameekelea chuma ama ni kupima maskio yake.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake nyekundu akiwa amesimama pale, kando yao kuna vifaa tofauti tofauti alafu kuna leso ya rangi nyekundu alafu kuna tena leso ya rangi nyeusi.